Hapa ni kusanyiko la watu. Watu hawa wanauza nyanya. Nyanya amewekwa kwenye kreti, zimepangwa kwa njia iliyofaa na pembeni kule mna magari, pia watu wengine wameketi pale chini wakijitazamia. Mwingine yupo hapa pembeni yuachagua nyanya yake.

Hapa mna watu kadhaa pamoja na magari. Nikiangalia pembeni kule kuna mdada aliyebeba simu na chupa la maji, ameegemea kwenye gari nyeusi. Dada mwingine amekaa chini na kuna sahani ameshika kwenye kidevu na watu wengine watatu ambao ni wanaume wawili wamejiegemea kwenye gari na mwanaume mmoja amesimama kando ya hilo gari.

Hili ni duka, haswaa soko ambapo kuna mja mmoja aliyesimama pale. Amevalia nguo ya samawati na hapo mbele mna watu, mna vifaa mbalimbali ambavyo vinauzwa mle sokoni kama vile, natumai kuna shanga pale na kadhalika.

Natumai hapa ni duka kubwa la kuuzia viatu. Kuna viatu za aina mbalimbali. Naona pale mna viatu nyekundu kuna, viatu ambavyo ni vyeupe, kuna viatu ambavyo ni nyeusi pia. Vinauzwa mahali pale mkusanyiko mkubwa wa viatu.

Hizi ni nguo nguo ambavyo vimetandikwa kwenye soko. Watu wanavichagua wavinunua kwa bei mbali mbali. Kuna nguo ya nyekundu, nyeupe, nyeusi. Rangi za nguo hizi zimechanganyika.

Hapa pana pesa na ni noti nne. Na kila noti imeandikwa elfu moja. Zimebandikwa, zimewekwa juu ya meza hiyo.

Hapa mna magari, magari yale madogo na haya magari yanaelekea kama vile sita au tano hivi na pale mbele mna mtu mmoja ambaye aliyevaa jaketi la kuakisi mwanga. Magari haya yamepakiwa kwenye uwanja na hapo mbele mna msitu.